Mteja wa benki aliyeondoa pesa zake kwa mfumo wa dola katika akaunti yake, na kuhesabia kwa kutumia kikokotoo cha mhudumu wa benki, aliyekuwa na rangi nyeupe yani mzungu, zinapitishwa chini ya kioo cha dirisha la mhudumu na anazihesabu.

Mashine ya kutoa maziwa iliopo katika sehemu safi, inayomuonesha ng'ombe aliyenona, ambaye amewekewa alama katika masikio yake, pamoja na kunywa maziwa meupe sana mazuri. Ng'ombe huyu akiwa ana madoa meupe pamoja na meusi ya kuvutia ya kufanya mashine hii iwe nadhifu.

Eneo lenye samani za kisasa michoro mizuri yenye watoto wa kiafrika iliyobandikwa ukutani, pia binadamu wawili waliosimama katika milango ya vioo, wakike akiwa mwafrika na wakiume akiwa mzungu, katika chumba chenye mandhari nzuri ya hotelini.